Hili ni rundo la vibete vidogo vinavyoonekana kuwa virutubisho vilivyopangwa juu ya uso. Kila kibete kina jina tofauti lililoandikwa juu ya kama vile Magnesium Max, Artoresin, Stress Care Max na Liver Care Max . Vifunganishio vinaonekana kuwa vya dawa na vya afya na matibabu.

Hawa ni wataalamu wawili wa meno wakiendelea na matibabu ya meno kwa mgonjwa. Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe, barakoa na glavu anapimia sana kwenye kinywa cha mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Msaidizi aliyevaa nguo za upasuaji ya bluu, barakoa na glavu anaonekana anashikilia kifaa cha kunyonya maji, vingine vya kusaidia. Maalum ya meno inaangaza eneo la kazi. Hii ni mazingira ya hospitali.

Huyu mfanyakazi aliyevalia mafasi maalum ya kujikinga na barakoa akifanya kazi katika gala. Anaonekana akishika chupa na container ya kemikali. Kuna chupa zingine kadhaa za kemikali karibu naye. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa masanduku na kifa kinachofanana na. Hali hii inaashiria kazi inayohusisha shughuli ya kemikali vinavyoweza kuwa hatari. So tunabidi kuwa waangalifu.

Hawa ni watu wakiwa wamesimama kwenye maji wengi yaliyotwama, karibu na makazi yaliyojengwa kwa miti na vitu vingine. Inaonekana ni eneo lililoathiriwa na mafuriko na mvua kubwa na watu wanajaribu kukabiliana na hali hiyo karibu na nyumba yao ndivo inaonekana kuwa na mawingu mazito. Hii ni madhara ya mafuriko.

Hili ni chumba kinachoonekana kumejaa chupa nyingi za plastiki. Baadhi zikiwa tupu na nyingine zikiwa na vimiminiki tofauti. Baadhi ya chupa hizo zinaonekana kama chupa za soda na maji huku zingine zikifanana na chupa za pombe na dawa. Juu ya chupa hizo kuna vitu vingine vilivyotundikwa, ikiwemo vikapu. Hii ni mahali pa kufuatilia vitu, vikuta za chumba zinaonekana kama zimetengenezwa kwa mbao.

Huyu ni mhudumu wa afya na mama na mtoto wake, mhudumu wa afya anaonekana akipa chanjo mtoto mdogo, mama yake anaashiria yakuwa na furaha sana. Mtoto amekunja sura, anaonekana kuwa anaskia machungu sana, huku ni hosiptali, panaonekana kwambq kuna chanjo inayoendelea ya watoto.

Hili ni chupa la dawa iliyo wazi na vidonge vingi nyekundu vimemwagika kutoka kule juu ya uzumba hao, pia Kuna kipani kimoja cha karatasi jeusi yenye alama za rangi kando ya vitoke, labda ni Uganda wa kidimo hii inaashiria madgari ya kibao.

Hii ni lori la kuvuta taka likiwa limesimama kando ya barabara. Lori hii ina rangi nyeupe kwa mbele na tangi kubwa jekundu lililoandikwa exhauster . Wanaume wawili wamesimama karibu na lori upande wa kulia.

Naona mwanaume aliyevaa leso ya nyeupe kwenye kichwa yake akiwa amebeba wenzake ambaye amevalia koti la njano akimvukisha kwenye mto mdogo wenye udongo nyekundu katika pande zote. Tunaona mwanamume mwingine akiwa pande nyingine ambaye amevukisha wangine bado wakisubiri wavukishwe na mwanaume ambaye amevaa leso nyeupe.

Huyu ni mwanaume anayeonekana kuwa yeye ni mwana sayansi akifanya kazi ndani ya la maabara akiwa amevalia barakoa glove akishika kitu kidogo kwa mkono wake wa kulia. Hii inaonyesha kwamba labda anafanya jaribio ya sampuli. Ndani ya kabati kuna vifaa mbalimbali vya maabara kama vile miricha na majaribio. Mazingira haya yanaonyesha shuguli za ya kisayansi inayohitaji usafi na uangalifu mkubwa.

Hili ni shuguli ya afya na chanjo ambapo mwanamke aliyekaa chini anamhudumia mtoto mchanga taakimba chache ya matoni dawa yake. Mtoto huyo ameshikiliwa na msichana mdogo na mtu mwimgine nyuma alivaa koti la manjano labda akisaidia kusimama. Mazingira yanaonekana ya shuguli ya kijamii.

Daktari Wa Meno Na msaidizi wake wakimuhudumia mgonjwa, daktari akiwa amevaa barakoa na glavu anaonekana akichunguza kinywa cha mgonjwa ambaye amelala kwenye kitu cha meno, msaidizi wake yuko karibu akifwatilia kwa umakini.

Huku ni eneo lililojaa maji kutokana na mvua mkubwa ambayo imeleta mafuriko. Naona magari yakijaribu kupita katika maji hayo. Gari moja jeupe aina ya "pick up" linaonekana likipita kwenye maji mingi kiasi cha kufikia nyuzi ya "matair".Hii inaonyesha kwamba mvua mkubwa inayonyesha inaleta madhara na inafanya usafiri kuwa ngumu

Hizi ni mimea na mizizi inayo tumika kama dawa za asili . Zimewekwa juu ya kitambaa kilicho tandikwa chini. Vitu hivi vimetafautiana , huku vikiwa na rangi vikiwemo manjani, matunda yaliyo kaushwa , Mizizi na gome la miti. Baadhi ya vitu vinaonekana mapua marefu huku vingine vikiwa meusi na meupe.

Hili ni bango kubwa lililosimama katikati ya tukio. Ikiwa na uchumbe HIV Protection na picha ya utepe mwekundu unaowakilisha wahamasishaji wa ukimwi. Juu ya bango pameandikwa Kenya Health Business Council . Chini ya bango kuna maandishi yanayosomeka kama Correct and consistent use of condom reduces the risk of HIV and other transmitted sexually infection . Watu kadhaa wanaonekana wamesimama. Hii ni.

Hawa ni wanaume wawili na mwanamke Mmoja, mwanamme Mmoja pia amesimama mbele ya mwanamke Mmoja aliyeketi chini, anamwekea kifaa sikioni mwanamke, mwanamme mwingine anaonekana amekaa nyuma ya mwanaume aliyeketi, wanaonekana kuwa katika mazingira ya matibabu.

Watu wawili waliovalia Suti za njano za kujikinga na maski za gesi, wakishugulikia chombo chekundu chenye alama ya hatari ya kibaologia, wanaonekana kwenye mazingira ya viwanda, wakishugulikia vifaa hatari.

Hii ni chupa ya virutubishi vya Nature's bounding . D tatu, elfu kumi a yu. Nebo unasema ni short term therapy for vitamin D deficiency na inasaidia immune health . Chupa Ina vidonge za Ili inavyo kauka haraka

Hizi ni bidhaa za kifamasia, katikati Kuna chupa ndogo nyeusi karibu nao Kuna vifunganishi mbili vya kati vya njano na nyeupe ambavyo vinaonekana kuwa vimefunguliwa na zimetolewa bidhaa ndani, chini kuna vifunganishi papa chenye vilengelenge ikiwa na vidonge , jaa zote zikiwa mpya na hazijatumika.

Hili ni darasa la shule ambapo mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi akielekeza darasa. Yeye amevaa barakoa, wanafunzi kadhaa wameketi kwa madawati wakimwangalia mwalimu. Wanafunzi wengi wamevalia sare za shule za rangi ya blue . Mandhari ya darasa inaonekana kuwa rahisi yenye madawati ya mbao sakafu ya udongo.

Huyu ni mgonjwa ambaye amelazwa katika hosipitani. Ukuta wa jumba hili limepakwa rangu mbili, manjano juu na bluu chini. Mtu huyu amevalia nguo za kawaida na kichwa yake kimefungwa. Mkono wake mmoja unaonekana kua na bandegi. Kifaa cha kupimia shinikizo la damu kinachothibitisha zaidi katika mazingira. Hii ni mazingira ya kimatibabu

Hawa ni watu watatu wakiwa wamesimama nje katika eneo lenye mimea nyuma yao. Watu wameshika masanduku na vifurushi yenye nembo ya Zipline ambayo inaonekana kuwa ni ya huduma ya utoaji na usafirishaji. Pengine kwa kutumia drone. Inawezekana wanapokea kutoa vifaa labda vya matibabu. Hii ni kuashiria kuwa wanaweza kuwa wafanya kazi wa afya na wahusika na usambazaji wa huduma za afya.

Mwanamke anayeonekana kuwa mtaalam wa afya akimsaidia mwanamke anayeonekana kuwa mgonjwa, wote wako chini kwa mkeka wa rangi tofauti. Mwanamke amemshika mwanaume huyo akimsaidia kusimama, nyuma yao kuna vifaa vya usaidizi kama kiti cha magurudumu na matembezi ikionyesha kuwa labda wako kwenye kituo cha afya.

Hili ni chupa ndogo lenye lebo, lebo hilo linamaanisha ngiri sugu na chini yake ni for hernia , naonekana kama bidhaa za matibabu yanayokusudiwa kwa ajili ya ngiri, chupa yenyewe ina rangi ya kijani mbichi na kofia nyeupe, chupa imewekwa kwenye uso unaoonekana kuwa nyekundu na kuna madhari mingi isiyoeleweka.

Hii ni ishara ya mafuriko makubwa sana watu ambapo wanatembea kwenye barabara hili hujaa maji. Watu wanne wanaonekana wakijaribu kuvuka maji haya akionyesha ni ugumu wa kutembea katika mazingira hayo yaliyoadhirika na mvua.

Hili ni lori lililopinduka kando ya barabara iliyojaa maji ya mafuriko, ikiashiria ajali iliyotokana na mafuriko. Maji yamesomba gari hili. Maji yanaonekana yakitiririka kwa kasi kuonyesha ukubwa wa mafuriko na madhara

Hawa ni wauguzi wawili wakiwa wamevaa barakoa na kofia za buluu wakimtunza watoto wachanga. Mtoto huyu ako ndani ya kifaa maalum ya kumtunzia mtoto mchanga. Ambacho kifaa hichi cha elektroniki inaonyesha nambari. Labda ni kipimo cha mtoto. Muuguzi wa kushoto amevaa sare ya rangi ya sambarau.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha mashine ya MRI, huku mhudumu wa afya akimsaidia, inaonekana kuwa huyu mgonjwa yuko tayari kufanyiwa uchunguzi kutumiwa mashine ya MRI.

Hili ni eneo lililo adhiriwa na mafuriko, watu wawili wanaonekana wakitembea ndani ya maji machafu yanayofika hadi magotini, wanaonekana wakitumia vijiti kama tegemeo wanapotembea, nyumba zinaonekana nyumba zimejengwa kwa kuta za matope na nyasi, zingine zina paa za mabati.

Huyu ni mama ambaye anaonekana kuwa amezeeka ,anachota maji kutoka kwenye bomba la nje ametabasamu na anaonekana kuwa na furaha ,amevalia kitambaa cha rangi ya zabalau kichwani ,jadi jeupe la ndani hasa la kijani kibichi hii ni mandhali ambayo inaonyesha tudumishe usafi wa maj

Hii ni jengo linaloteketea kwa moto mkubwa. Miale ya moto mkubwa na moshi mzito ya rangi ya machungwa na njano inatokea kwenye paa na kuta za jengo hilo. Inaonekana kuwa paa la mabati limeharibika na baadhi ya sehemu zimeanguka na zimejikunja kutokana na joto kali. Hii inaashiria tukio la moto lenye uharibifu mkubwa wa mali.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana ni nesi, akisimama karibu na incubator ya watoto wachanga. Amevalia shati ya bluu yenye miraba na ana nywele zilizofungwa. Anaonekana akishughulikia au kukagua kitu ndani ya incubator hio. Ndani ya incubator mtoto mchanga anaweza kuonekana, nyuma yake kuna zingine kadhaa.

Chupa nyeupe ya dawa iliyoandikwa Ibuprofen pia kuna mizimbo na tarehe zinazosomeka vizuri juu ya lebo. Chupa zingine za dawa zisizo wazi zinaonekana nyuma.

Huyu ni mwanaume ambaye amelala chali ju ya kitanda cha uchunguzi. Amefanya kinyago usoni . Daktari au mataalamu wa afya anashika mguu wa mwanaume huyu akionekana kumfanyia uchunguzi na matibabu ya kimwili.

Hawa ni watu wawili wakiwa kwenye sehemu ya hospitali. Mhudumu anamguza mgonjwa na anaonekana akiwa na mjandala labda kuhusiana na hali yake ya mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kuwa amevaa barakoa na pia mhudumu wa afya amevaa barakoa.

Hawa ni watu wanne, watatu wakiwa wamevaa sare zinazofanana na zile za wafanyakazi wa afya, na mmoja akiwa amevaa kifaa kinachofanana na msaada wa kutembea. Wawili wa mbele wanatabasamu, na kuna bango nyuma yao linalosomeka Ruiru Misiota Hospital, na orodha ya huduma kama vile impatient- the go, outpatient- home . Hali hii inaweza kuashiria mgonjwa anayepata matibabu. Hii ni mandhari ya hospitali.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara na glafsi za blue kufanya kazi katika maabara anatumia boga la kunyonyezea kuhamisha maji kutoka kwenye chombo kimoja hadi kingine, kiliko kwenye rangi la majaribio, masahani kadhaa za betri chini lenye machungwa.

Hili ni kubwa kundi la nzige. Limeruka juu ya mashamba yenye mimea mingi. Katikati kuna mtu mmoja huenda ambaye ni mkulima amesimama akionyesha mkono wake juu ili kuwafukuza wadudu hawa. Kukata tamaa kuonekana na uvamizi huu. Idadi kubwa ya nzige hawa inaashiria shambulio kubwa ambalo linaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mazao. Inaonekana kua ni eneo kubwa lililo vamiwa na nzige.

Hii ni lebo ya chupa ya dawa, maneno yafuatayo yanayoonekana wazi kwenye lebo hiyo Cranberry Juice for UTI ,pia kuna namba T47895024T na Date 15 tarehe zikionekana sehemu ya juu.

Hizi ni bidha mbili za Feosol ambazo ni virutubisho vya chuma. Kushoto kuna sanduku la bidha lenye maneno Feosol, Ferrous Sulphate Iron. High potency iron . Linaonyesha pia kuwa ni small coated tablets na lina vidonge one twenty ,. Kulia kuna chupa ya vitonge hivyo pia ikiwa na lebo ya Feosol.

Hizi ni chupa za chanjo ya M-M-R II. Kwenye lebo ya chupa hizi imeandikwa one single dose vial (Measles, Mumps and Rubella Virus M-M-R II. Pia imeonyesha kua imetengenezwa na Merck Sharp and Dohme, kampuni chanzu ya Merck and Co. Chanjo hii inatumia kuzuia magonjwa ya Surua.

Hizi ni bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu, kuna masanduku kadhaa ya rangi ya zambarau na buluu iliyoandikwa kingpower kingshelf pia kuna chupa ndogo ya rangi ya nyekundu katikati ya masanduku hayo, nyuma ya bidhaa hizo kuna rafu zingine zenye vitu vingi.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kama yeye ni Muislamu. Amesimama katika eneo kame. Ardhi ni nyekundu na inaonekana kuwa na vumbi, ikiwa na mimea michache iliyokauka na matawi. Miti iliyokufa iliyotawanyika. Baadhi ya miti nyuma bado ina matawi, ingawa mingi inaonekana kukosa majani. Anga ni buluu na mawingu machache, ikionyesha hali ya hewa kavu na jua kali. Mazingira yanabendeza eneo lililoadhiriwa na ukame.

Huyu ni muuguzi ambaye anaangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali . Labda katika chumba cha wagonjwa wale ama cha watoto wachanga. Kuna vifaa vingi vya kimatibabu nyuma, mandhari ni hospitalini.

Mtu ambaye anaonekana ameketi chini. Akiwa amevaa nguo zenye mchoro. Amevikwa vigogo vingi mkononi na anashikilia kifaa chenye manyoa, mbele yake kuna vitu viwili vinavyo fanana na bui na kitu kingine kinacho fanana na mkeka. Eneo lote linaonekana kuwa la nje na ardhi una udongo.

Hili ni kundi la watu wanne wakiwa nje. Huku wawili kati yao wakitumia kitu cha kunawa mkono kwenye sabuni na maji. Watu wote wale wamevaa barakoa kuashiria umuhimu wa usafi na afya. Nyuma yao kuna mimea na jengo ndogo lenye bango Hema Heads. Linaonyesha kua hiiinaweza kua sehemu ya biashara. Mazingira yanaashiria kua ni eneo

Hii ni kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa wakifanya usafi katika eneo lenye uchafu mno. Kuna rundo kubwa la taka ikiwemo plastiki, Karatasi na vitu vingine vinavyotokana na mabaki ya mimea. Watu hao wanaonekana wakikusanya na kuondoa uchafu. Hii inaonyesha juhudi za uma zakusafisha mazingira.

Huyu ni muuzaji akiwa nyuma ya meza yenye bidhaa mbalimbali. Kuna chupa kadhaa zilizo jaa, vitu mbalimbali na juu yake zimetundikwa shanga na mabango mengine labda vikuasi na jina. Inaonekana kama ni soko la wazi, banda la kuuza vitu vya kitamaduni.

Hii ni upasuaji. Madaktari watatu wanaonekana wamevaa mavazi ya upasuaji ya blue . Mmoja wao ambaye anaonekana kuwa daktari ameketi na anafanya kazi kwenye mgonjwa. Haonekani vizuri lakini kichwa chake kinaonekana wazi. Wawili wengine wamesimama, mmoja upande wa kushoto na mwingine nyuma kidogo. Wote wakionekana kushirikiana na kusaidia katika utaratibu huo.

Hizi ni dawa yenye maandishi Institute Pasteur de Dakar na Faisin Hammarsley Stabilize . Ikiwa na ampuli tatu za chanjo ndani yake. Pia kuna chupa ndogo ya chanjo iliyopunguzwa na karatasi iliyokunjwa chini yake ambayo inaweza kuwa maelekezo ya matumizi. Bidhaa hizi ziko juu ya meza huku ni ukuta wa blue ukiwa nyuma. Hii inaashiria kwamba hizi ni vifaa vya chanjo ya homa ya manjano.

Hawa ni wataalamu wawili wa afya wakifanya kazi katika mazingira ya kliniki. Mmoja wao aliyevaa koti la blue na mask anaonekana akimhudumia mgonjwa, labda akifanya uchunguzi ya meno kutokana na vifaa anavyotumia, jinsi anavyoshika kichwa cha mgonjwa. Mtaalamu mwingine pia amevaa koti la buluu na mask, anasimama nyuma akionekana kuwa anasaidia. Hii ni mazingira ya hospitali.

Hizi ni vifaa vya matibabu, kuna chupa mbili ndogo za kioo zenye vifuniko vya chuma. Ambapo moja imeandikwa yellow fever vaccination . Pembeni yake kuna ample ya kioo iliyo wazi na sindano yenye ncha kijani iliyowekwa chini. Vifaa hizi zinaashiria maandalizi ya uhifadhi wa chanjo hasa wa homa ya manjano.

Kuna mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ya rangi ya bluu akiwa na barakoa maalum na miwani ya kujikinga. Akiwa amebeba mikebe miwili mikubwa yenye alama ya hatari. Mikebe hiyo moja wa rangi ya manjano na mwingine ya bluu. Hii ni mazingira yenye viwanda yenye nyaya nyingi inaashiria utunzaji na usalama wa kemikali ya hatari.

Hizi ni chupa. Mbele Kuna chupa za kahawia zenye kofia ya kijani . Zikiwa na lebo ya sambarau iliyo andikiwa "kutibu nguvu za kiume" kando yake upande Wa kulia Kuna chupa ndogo nyeupe yenye kofia ya kijani na lebo ilioandikwa mgogo dawa ya haja. Nyuma ya chupa hizi Kuna chupa zinazo fanana. Bidhaa hizi zinaonekana kupagwa vizuri.

Hii ni chupa ya chanjo ya MMR2 , ambayo ni muhimu sana katika kulinda afya ya watoto dhidi ya magonjwa matatu yanayosababishwa na virusi, surua, matumbwitumbwi na rubella . Chupa hiyo ndogo yenye kufya ya bluu inawakilisha dozi moja ya milimita 0.5 ya chanjo hii iliyotengenezwa na Merck . Hii si tu chupa ya dawa bali ni ishara ya juhudi za kimataifa kutibiti magonjwa.

Hili ni kliniki cha meno. Inafanya matibabu ya meno. Tunaona mgonjwa amelala kwenye kiti maalum akitibiwa na madaktari wawili wa meno, wote wakiwa wamevaa mavazi ya kinga kama vile barakoa na glavu huku wakiwa wamezungukwa na vifaa vya kimatibabu ndani ya kliniki.

Huyu ni nesi anaonekana kuwa hospitalini anaonekana akiwa ameshikilia bedi za mtoto kutokana na kitambulisho cha hospitali amevaa kofia ya rangi ya kaawia na nguo cheusi hii ni mandhari ya hospitali katika chumba cha watoto.

Hili ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa sare za buluu na kofia safi. Wakifanya shuguli fulani nje, wanaonekana wanaandaa na kusambasa vitu huky baadhi yao wakiwa wameshika mifuko na masanduku meupe. Mandhari yanaonekana kua ni katika eneo la majengo miti laweza wanashiriki katika shuguli ya kijamii.

Huyu ni daktari wa meno aliyesimama mbele ya mtu mwingine aliyelala kwenye kiti. Daktari aliyesimama anaonekana akishikilia sana fulana na kuna damu kidogo kwenye glavu zake. Mgonjwa anaonekana kama anapiga kelele anaskia maumivu, hii mandhari ya hospitali.

Hili ni ajali mbaya ambapo lori la mafuta limependuka na kuwaka moto. Kuna watu watu wengi waliokusanyika karibu na eneo la tukio na moto mkubwa inaonekana ikiteketeza sehemu la lori na labda magari mengine yaliyohusika. Moshi nzito inatoka angani kuashiria hali ya hatari na uharibifu mkubwa.

Hili ni kona ya duka iliyojaa bidhaa mbalimbali. Kwenye rafu kuna chupa na pakiti nyingi za bidhaa ambazo zinaonekana kuwa ni dawa, vinywaji au dawa. Chini kuna ndoo au vyombo vikubwa kadhaa vilivyojazwa na hizi zikionekana wazi. Pia kuna karatasi zilizopakwa rangi.

Hawa ni watu watano waliofaa suti za kujikinga na baadhi. Wakiwa wamebeba vifaa vya kunyunyizia mkongoni. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje na tayari kufanya kazi ya kutakasa hili eneo wakidhibiti mlipuko wa ugonjwa. Kuna gari la kubeba mizigo jekundu nyuma yao.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamejipanga foleni. Kunaonekana kuwa na mti na mimea mingine. Mbele yao kuna kundi la watu wachache wakiwa wamesimama karibu na gari cheupe ambapo ambalo linaonekana kuwa limebeba mzigo. Pia kuna vyombo kadhaa vya majani. Watu walio kwenye foleni wengi wanaonekana wamebeba vitu mikononi mwao. Inawezekana kuwa hii ni tukio la msada.

Wazima moto wawili wakiwa wamevalia mavazi maalumu hakika ya ajabu wakisimama kwenye eneo la nyasi kavu. Moto mkubwa wenye miyale mikali nyuma yao kuashiria moto ya nyasi linaloonekana kusambaa haraka sana. Wazima moto hawa wanaonekana kujaribu kuzima moto.

Mtu anapokea sindano kutoka kwa mtaalamu wa afya, wote wawili wamevaa barakoa na mtaalamu wa afya pia amevaa glavu na nguo za kujikinga. Inaonekana kuwa ni kituo cha matibabu. Mtu anapokea sindano anaonekana kutulia ingawa kidogo amekunja uso.

Tunaona tuktuk mbili na bodaboda zinazojaribu kupita mafuriko kwa sababu ya mvua kubwa sana kwenye mafuriko haya tunaeza kuona kwamba vyombo vya usafiri zinaweza kuharibiwa.

Mikono miwili zimeshikilia chupa mbili ndogo nyeupe ambazo zinaonekana kuwa za dawa, moja ya chupa ina lebo inayoonekana wazi yenye maandishi na msimbo bao ikionesha habari kuhusu bidhaa hiyo. Chupa nyingine inaonekana kuwa tupu na haina lebo.

Hizi ni chupa tatu za virutubisho vya calcium zikiwakilisha chupa tofauti na aina mbalimbali za bidhaa za calcium . Kutoka kushoto kwenda kulia kuna chupa ya Nature Made Calcium 500 mg , chupa ya Pure Encapsulations Calcium Citrate , na chupa ya Garden of Life MyKind Organics Plant Calcium . Kila chupa ina habari kuhusu idadi ya vidonge vya kutumia.

Hii ni shughuli ya chanjo ya korona. tunaona watu wamefika fuleni ndefu sana wakisubiri kupewa chanjo na mhudumu wa afya, mazingira hayo ni wazi inaoenkana kwamba kuna hewa nzuri.

Huyu ni mtu ambaye ameketi labda kitandani na ameshika vitu viwili mikononi mwake. Mkono mmoja umeshika karatasi yenye maandishi ambayo inaonekana kuwa ni nyaraka na mkono mwingine umeshikilia chupa nyeupe ya dawa. Chombo kingine chenye kifuniko. Mtu huyu amevaa suruali ya rangi ya zambarau. Vitambaa vya rangi tofauti kama vile blue , nyekundu na kijivu inaweza kuwa kuashiria swala la afya.

Hii ni mkono ya mtu ukiwa umewekwa kwenye kifaa kinacho onekana kuwa cha matibabu, kuna bendi nyeupe zilizo bandikwa kwenye mkono ambazo zimeunganishwa na waya ikionyesha uwezekano wa matumizi ya elektroniki kwa uchunguzi ama tiba.

Ili ni kundi la watu, Mmoja wao amevaa suti ya bluu na ameinama akionyesha kile kinachooneka kuwa mfumo wa maji, kuna bomba kubwa la kawia chini ya kifaa hicho, wanaume wengine wamesimama nyuma wakitazama tukio linaonekana kufanyika nje, hii ni chini ya hema na nyasi chini.

Huyu ni muuguzi ambaye anamchunguza mtoto, Yuko mwanamke mwingine akishuhudia, inawezekana kuwa huyu ni mama wa mtoto na msaidizi mwingine, inaonekana kama hii ni hali ya matibabu na ni uangalizi wa afya wa mtoto mdogo katika hospitali.

Hili ni chupa ndogo ya kioo ya rangi ya kahawia , lenye lebo. Lebo linaonesha olompia lambezuitocoules na jina la bidhaa ni ,vitamin D 3 Elfu hasini ui ml , pia Kuna maandishi mwingine madogo juu ya maagizo ya matumizi , kuhifhadi na maelezo ya mtegenezaji olompia lambezuitocoules olando fl. Chupa Ina kofia nyeusi.

Huyu ni mhudumu wa afya. Tunaona mama ameshikilia mtoto wake. Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo kwa kutumia mdomo wa mtoto. Naona akiekelea dawa kwenye mdomo wake. Hapa ni mandhari ya hospitali inaashiria kwamba kuna chanjo ya watoto wadogo.

Huyu anaonekana akiwa amevalia suti ya kinga, akifukizia dawa mweupe kutoka kwa kifaa maalum mgongoni mwake. Shughuli inayoashiria uthibiti wa wadudu na usafi wa mazingira na ukuta wa bati na mimea.

Hili ni sehemu ya ndani ya gari la wagonjwa. Inaonekana kuwa na vifaa mbalimbali vya matibabu, kama vile kitanda cha kubebea mgonjwa, rafu zilizojaa vifaa na paneli ya kudhibiti. Rangi ya ndani ni ya machungwa na nyeupe.

Huyu ni daktari ambae ni mwanaume, anaonekana akichunguza sikio la mwanamke. Amevaa shati jeupe na anashikilia vifaa maalum cha kuchunguza sikio. Ameiweka karibu na sikio la mwanamke. Mwanamke amevaa koti jeusi na (blouse) nyekundu na anaonekana kutulia wakati akifanyiwa uchunguzi. Hii ni upimaji wa afya.

Huyu ni mtoto mdogo akisaidiwa kutembea kwa kutumia kizuizi cha kushikilia mkono huku watu wazima wawili ambao ni wazazi wake wakimuangalia kwa karibu. Mtoto huyo amevaa nguo ya rangi ya waridi ya kijivu . Kumuunga mtoto huyu katika mazoezi ya kutembea ile katika kituo cha tiba mwilini.

Hawa ni wataalam wawili wa afya wakiwa wanavaa mavazi ya upasuaji ikiwemo kofia, barakoa na glavu. Wakifanya utaratibu wa kimatibabu kwenye uso wa mgonjwa. Mmoja wao anatumia kifaa kinachofanana na kalamu akionyesha umakini kubwa kwenye eneo la pua na mdomo wa mgonjwa. Hii ni upasuaji kwa utaratibu mdogo wa matibabu unaofanywa.

Kuna mkusanyiko wa vitu vya asili vilivyotandikwa na mganga wa jani. Katikati kuna mimea na unga mbalimbali katika vyombo tofauti, pamoja na mboga za majani. Upande wa kushoto juu, kikapu cha kusokotwa kina vitu kadhaa vyeusi vyenye umbo la duwara, na kibuyu kinaonekana karibu. Upande wa kulia, mkusanyiko wa vitu ikiwa ni pamoja na kile kinachoonekana kuwa mimea zaidi na sehemu za mimea.

Hizi ni aina mbalimbali za virutubisho ya vitamini D3 vinavyopatikana sokoni. Tunaona chupa kadhaa za bidhaa hizi kwa wasilishaji tofauti kama vile Glan, Nordic Naturals na source Natural. Zote zikisisitiza umuhimu wa vitamini D3 kwa afya ya mifupa. Picha inatoa muhtasari wazi wa uchaguzi mpana wa virutubisho vya vitamini D3 vinavyoweza kupatikana kwa ajili ya afya ya binadamu.

Huyu ni daktari wa macho akimchunguza mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe la daktari. Ameketi mbele ya kifaa cha uchunguzi wa macho. Na inaonekana akimchunguza macho ya mgonjwa. Huyu ni mwanamke ambaye nywele zilizosukwa ameketi upande wa vielekezo. Nyumba kuna paazi jekundu na ukuta mweupe. Yaonekana kwamba hii ni chumba cha uchunguzi.

Hili ni mkusanyiko wa vyombo vya asili. Vingi vimetengenezwa kutoka kwa maboga yaliyokaushwa. Vyombo hivi vimepambwa kwa shanga za rangi mbalimbali, nyeupe na nyeusi, zikionyesha sanaa ya kitamaduni. Inaonyesha vitu vya sanaa na utamaduni pengine vinavyohusiana na mila na mabombo ya ajadi.

Mtu ambaye anafanya kazi shambani, akinyunyizia dawa kwenye mimea, amevalia vazi maalum ya kujikinga na ametenga kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni mwake. Inaonekana kua anafanya shuguli za kilimo. Hii kudhibiti wa wadudu na magojwa kwenye mazao.

Hili ni chupa la dawa yenye lebo nyeupe, Lebo hiyo inamaandishi need for sex na mba tarehe, chini ya maandishi haya Kuna msimpo pawa, inaonekana kuwa ni dawa zinayohusiana na maswala ya ngono, hizi hupatikana katika zahanati au hospitali.

Hili ni jumba ya dawa kinachoitwa baliza lebo kwenye chupa inaonekana kua na maandishi mengine hayasomeki vizuri ili tunapata katika hospitali au zahanati.

Hili ni pakiti ya dawa za vidonge vya kijani vilivyowekwa kwenye pakiti la malengelenge. Neno Ibuprofen limechapishwa kwa herufi kubwa nyeupe kwenye sehemu ya kijani na hupatikana katikati ya pakiti. Inaonekana kuwa dawa ya kupunguza maumivu na kuzuia uvimbe.

Hii ni chupa ya virutubisho ya lishe iitwayo Doctor's Recipes Iron Plus Vitamin c Folate Vitamin B6na B12 na inatangazwa kama Optimal Blood building Formula Bioactive Forms , Gentle & Mild huongeza viwango wa chuma kwa mwili.

Hawa ni watoto wakiwa karibu na mkondo wa maji chafu. Maji yanaonekana kuwa meusi na yana uchafu mwingi. Huku yakipita katikati ya mawe na takataka . Hawa wanafunzi wanaonekana kujaribu kujaza chungu cheupe na maji kutoka kwenye mkondo huo, huko wakishikilia bomba cheusi. Inaonekana mazingira yasio safi. Na inaweza kuashiria upunguvu wa maji safi.

Hizi ni mikono na miguu ya mtu mmoja ikionekana kuwa na matatizo ya ngozi, ngozi inaonekana kuwa na mabadiliko ya rangi mapanga na huenda ni uvimbe. Hali ya ngozi inaonekana kuwa mbaya na inahitaji uangalizi wa kimatibabu.

Huyu ni mhudumu wa afya, anafanana na nasi, amevalia sare nyeupe na kinga mikononi akitoa chanjo kwa mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake ambaye anaonekana akimwagalia mtoto wake kwa makini sana.

Hawa ni mataaluma wa kimatibabu. Wote wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa za uso. Ndani cha chumba cha upasuaji. Wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji ambapo mgonjwa amefunikwa. Vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo screen za ufuataji na vifaa vya x-ray vinaonekana karibu nao ikionyesha kuwa wanafanya utaratibu wa matibabu ya upasuaji.

Hawa ni wataaluma wa afya, wanafanya matibabu ya maskio kwa mtu mkubwa, wataaluma hawa wamevalia tisheti iliyoandikwa World hearing day . Inaonyesha kwamba wanafanya kampeni ya usikivu. Mandhari ya jumla inaashiria shughuli ya matibabu na kampeni ya afya inayo husiana na usikivu.

Huyu ni mwanamke ambaye amesimama mbele ya vyombo vyake vya kubeba maji ya rangi mbali mbali kama kijani na njano nyuma yake kuna mazingira yanayoashilia eneo la vijiji yenye miti michache na watu wengi wakiwa mbali, mwanamke huyu amevaa nguo ndefu kichwa kimefunikwa.

Hili ni mkusanyiko wa vitu mbali mbali vilivyotawanyika ikiwemo vitu vilivyo fanana na chupa za kuelezea za uvuvi ya baharini zilizofunikwa na nyavu za kijani kibichi. Pia kuna vibanda vya ngano na kioo kidogo kilichovunjika. Mazingira yanonekana kua fuja na inaonekana vitu hivii juu ya zulia jekundu.

Hapa ni sehemu ya kliniki ya meno. Tunaona mwanamke mwenye ambaye akisimama anatasamu akiwa kwenye counter ya mapokezi ya katika zahanati inayoitwa Dutch dental care kama inavyo onekana kwa bango. Pamoja ni ishara yenye imeandikwa Reception . Saa ya ukutani inaonekana pande ya kushoto. Hapa ni kliniki mahali unaenda kupewa

Huyu ni mwanaume ambaye amefaa kofia ya blue. Barakoa nyeupe na koti nyeupe la mahabara . Akionesha kuwa Yuko katika mazingira ya usafi anaonekana akifungasha bidhaa labda dawa katika vivungushi vyenye rangi chugwa na ,njano . Mbele yake Kuna chupa za rangi nyeusi na lebo nyeupe. Zikiwa zimepagwa vizuri npamoja na kuunganishwa vizuri vilivyo tayarishwa.

Hizi ni kusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyo tandazwa kwenye ardhi, baadhi yake kuna viteo vimewekwa juu ya kitambaa jeusi na jekundu, kushoto kuna chupa ya plastiki yenye maji safi iliyojaa vitu vya asili kama mizizi na labda mimea nyingine na matunda au mbegu kadhaa. Chini kidogo kulia kuna mayai mawilli ya kawaida.

Hizi ni chupa za chanjo ya homa ya njano. Chanjo muhimu sana katika kuzuia ugonjwa huu hatari hasa kwa wasafiri wanaoelekea maeneo yenye hatari ya maambukizi. Kila chupa iliyoundwa kwa glasi ina kufungwa kwa kofia ya njano, imebandikwa lebo yenye maelezo muhimu kama vile jina la chanjo na maelezo muhimu ya kuifuata. Zinawakilisha jitihada za kimataifa kudhibiti homa ya manjano kupitia upatikanaji.

Huku ni kiliniki ya meno daktari wa meno na msaidizi wake anampatia mgonjwa dawa, Daktari wa meno aliyekaa amevaa koti mweupe la daktari, na barokoa na miwani maalum anaonekana akitumia vishazi ya meno ndani ya mdomo ya mgonjwa, mgonjwa amelala na anaonekana kuwa mtoto mdogo.

Mtu mzeee anapoa sindano kwenye mkono wake wa juu, mkono wa mfanyikazi wa afya inaonekana ikitoa sindano hiyo, na kipande kidogo cha pamba kinashikiliwa karibu na eneo la sindano, mbali nyuma yamefifia kiasi lakini watu wengine wanaonekana, ikionyesha ni tukio linafanyika katika mazingira ya umma na ya jamii.

Hiki ni kifurushi cha virutubisho kinachoitwa Core Supplement Pack kutoka kwa kampuni ya Planet Three . Karibu na kifurushi hicho kuna glasi ya maji na vidonge kadhaa vya rangi tofauti pamoja na blister packet tubu ya vidonge. Hii inaashiria bidhaa za virutubisho vya afya na zinapatikana hospitalini au kliniki.

Hii ni sindano na chupa ya chanjo ya MMR. Chupa ina lebo inayosomeka MMR vaccine na maelezo mengine. Mkono uliofaa glovu ya blue unashikilia sindano huku chupa ikishikwa na mkono mwingine uliova glovu ya blue . Pia mandhari nyuma ni ya rangi ya manjano.

Hii ni mafuliko kutokana na mvua kubwa ,tunaona magari kadhaa yakiwemo matatu machache na gari ndogo la kibinafsi yakipitia maji mengi lililojaa kwenye barabara eneo hili linaonekana kuwa na mawingu inaonyeshana kwamba kuna mvua.

Vyombo vitano vya silinda. Pengine chupa. Chombo kirefu zaidi katikati kulia kina lebo ya neno Leoki kwa herufi nyekundu. Katikati kushoto kuna chombo chenye rangi ya kahawia, nyeupe na kijani na herufi SP zikionekana wazi. Kushoto kuna chombo kifupi chenye lebo ya sambarau, nyeupe na neno Deja

Mwanamke anayeonekana kuwa na mfanyikazi wa afya, muuguzi anampa mtoto mdogo sindano mkononi, mama wa mtoto yuko karibu akimtazama inawezekana kuwa hii ni kituo cha afya yani hospitalini.

Hii ni mkono iliyovaliwa glavu ikiwa umeshikilia chupa ndogoya dawa na sindano. Chupa hio ina nembo ya maandishi M-M-R na chini yake imeadikwa measles, mumps and rubella vaccines . Pia kuna maelezo mengine kama singles dose, hii inaonyesha kwamba inaonyesha maandalizi ya chanjo ya M-M-R, measle, mumps and rubella vaccine .

Huyu ni mwanamke ambaye amechuchumaa akichota maji kutoka kwenye bomba la maji. Ana tabasamu usoni akionyesha furaha na faraja anayoipata kutokana na kupata maji . Kuna nguo zilizoanikwa zikikauka nyuma yake zikioendekeza shughuli za nyumbani. Mazingira yanaonekana kuwa ya makazi, katika eneo nyumba ni rahisi kama vile nyumba zenye paa zenye mabati zinazoandika choo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti na amevaa barakoa huku mhudumu wa afya ambaye pia amevaa barakoa akiwa sindano mkononi. Hii inaonekana kuwa mwanamke huyu ako kwa kituo cha afya anapokea matibabu au chanjo.

Hili ni kundi la watu wakiwemo watoto wadogo. Wanaonekana wakiwa katika kituo cha afya. Mwanamke mmoja ameketi akimlisha mtoto mchanga na kuna wengi wamesimama karibu. Baadhi yao wamevaa fulana za njano. Zinaonyesha nembo na ujumbe fulani. Kuna pia chupa ya sanitizer ya mikono kwenye meza iliyokaribu. Hii ni campaign ya chanjo na upimaji wa afya.

Huyu ni nesi. Amevaa barakoa ya buluu ya matibabu na sare ya buluu. Anaonekana akitayarisha sindano, akivuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo ya glasi. Nyuma yake kuna watu kadhaa wamesimama kwenye foleni na wamekusanyika katika eneo wazi. Pale inaeza kuwa kituo cha chanjo.

Hizi ni vifaa vya afya vilivyowekwa kwenye juu ya sehemu nyekundu. Kushoto kabisa kuna pakiti ya vidonge ambazo zinaonekana kuwa vidonge vya mafuta ya samaki au vitamini zikiwa zimepangwa kwenye pakiti yenye malenge malenge. Kuna vidonge kumi vyeupe vyenye umajimaji.

Hili ni hosipitali ya kaunti ya Ahero, ikiwa imejaa mafuriko. Maji mengi ya kahawia yamefunika eneo kubwa mbele ya jengo la hosipitali, na yanayo onekana kuwa yamefikia mlango wa kuingilia. Baadhi ya majengo yanaonekana kuathirika na maji. Kuna banda dogo labda la muda cha biashara ambacho pia kimezungukwa na maji. Hii inaonyesha. Hii inaonekana kwamba mlango kuu wa hosipitali umejaa maji.

Huyu ni mtu ambaye amevaa suti ya kinga ya manjano na barakoa na glavu za bluu akipuliza dawa kwenye mimea ya shamba. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia mgongoni mwake. Shamba linaonekana kua mimea midogo iliyopandwa kwa sawa na kuna karatasi nyeusi chini ya mimea kwa ajili ya kudhibiti magugu. Kipulizo nyeupe inaonekana ikitoka kwenye kifaa.

Hizi ni chupa nne za virutubisho vya vitamin D. Kila moja ikionyesha cha, nguvu na idadi ya vidonge. Bidhaa hizi zote zinalenga kusaidia afya ya mifupa na kinga katika mwili.

Huyu ni mwanaume ambaye ni mzee, amevalia barakoa, anaonekana akipokea sindano begani mwake, inaonekana kama anapata chanjo au matibabu ya sindano, mzee huyu amekunja sura sana ni kama anaskia maumivu ya uchungu sana.

Huyu ni muuguzi akimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone. Hii ni chanjo ya polio. Huku mzazi mtoto hakumshika kwa upole. Wote wanaonekana wamejikita katika mchakato huu. Muuguzi amefalia sare yake nyeupe na nyekundu na mlesi amevaa kofia nyekundu na buti ya rangi ya b. Mandhari nyuma inaonekana kwamba hili ni kliniki na kituo cha afya.

Huyu ni mama ambaye ameketi kwenye kiti akimshika mtoto wake mchanga huku muuguzi anampa chanjo mdogo kwenye paja la mkuu wake. Mtoto huyu anaonekana kua akipewa chanjo. Hapa ni mazingira ya kihosipitali. Inaashiria kwamba, mahospitali ndogondogo zinapeana hizi chanjo kuzuia magonjwa kadhaa kwa watoto wadogo.

Hii ni chupa ya virotobisho Wellvita iron chelate. Chupa inaonyesha kuwa ina vidonge sitini na imetangazwa kupunguza uchovu na kusaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Hizi zinapatikana katika hospitali au zahanati.

Mikono miwili ya mtu mzima. Mkono mmoja unashika chupa ya dawa yenye lebo ya machungwa yenye imeandikwa Motrin IB . Mkono mwingine umelala wazi na kidonge kimoja cha machungwa kidogo kimewekwa kwenye kiganja. Inaonekana kama mtu huyo anatoa kidonge kimoja kwenye chupa.

Hili ni kundi la chupa ya kioo ama vijiko ya sindano zile za kimatibabu ziko ndani ya chombo fulani labda sanduku pamoja ni vitu vingine vya matibabu na kemikali kati ya chupa na maandishi.

Huyu ni mfanyikazi wa afya ambaye amevaa koti jeupe akimpa chanjo mtoto mdogo aliyevaa nguo za rangi nyingi, huku mkono wa mtoto ukishikiliwa kwa umakini wakati wa utaratibu huo muhimu wa kiafya akipewa chanjo.

Mtaalamu wa tiba ya mwili akimsaidia mgonjwa anaonekana akimshikilia na kunyoosha mguu wa mgonjwa labda kama sehemu ya matibabu ya kusaidia kuongeza kwa maji na kupunguza maumivu mgonjwa amelala chini na amefunikwa.

Huyu ni mhudumu wa afya anayeonekana kuwa daktari, amevaa kofia ya buluu na gauni ya kijani kibichi ya upasuaji, anatabasamu usoni mwake anashikilia mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi ya buluu na nyeupe, mandhari inaonekana kuwa ndani ya hosiptali.

Huyu ni daktari wa meno akiwa amevaa sare ya buluu akizungumza na kutabasamu na mgonjwa kwenye kiti cha daktari wa meno, huku vifaa vya kiliniki ikiwa inaonekana nyuma yao.

Hili ni chupa ndogo la kioo lenye lebo imeandikwa MMR Measles Mumps Rubella Vaccine na 20ml,chupa kina kifuniko cha jani na kimejaa kiyowevu iliyo wazi, nyuma ya chupa kuna sindano.

Huyu ni nesi aliyevaa sare za matibabu na kitambaa chake cha kijani, akichunguza mtoto mchanga. Huku mwanamke mwingine ambaye ni mama wa mtoto akimtazama mtoto wake kwa makini. Hii ni tukio la utunzaji wa afya ya mtoto ndiyo inachunguza kwa kumpa matibabu

Hiki ni kituo cha maji kinacho onekana kutoa huduma kwa jamii. Kituo hiki kimepakwa rangi ya bluu na kina tangi kubwa ya maji juu yake. Juu ya tangi kumeandika Boya water Project. Mbele ya kituo kuna dirisha lililofungwa na mwanamke ameinama akijaza vyombo vya maji kutoka kwenye bomba. Upande wa kulia picha kuna mtu mwingine na jengo lingine la rangi ya manjano ya nyumba. Hali ya hewa inaonekana kua nzuri.

Huyu ni mfanyikazi wa afya akiwa amevaa glovu na kitoa huduma kwa mgonjwa ambaye anaonekana anapokea matibabu. Imewekwa kifaa fulani kwenye sikio ,mgonjwa anaonekana akiwa mzee. Huenda kuna watu wengine nyuma, huenda ni katika mazingira ya kliniki ama kambi ya matibabu.

Hii ni eneo iliyojaa mafuriko. Maji yamefunika barabara yanaonekana kuwa juu kiasi kwamba yamefikia katika sehemu ya magurudumu ya magari na pikipiki. Kuna magari kadhaa yaliyokwama na yanayopita kwa shida maji hii ikiwemo gari jeupe na pikipiki. Watu pia wanaonekana wakijaribu kupita kwenye maji haya. Hali inaashiria athari za mvua mkubwa.

Watu wawili wakifanya usafi katika eneo lenye takataka nyingi. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevaa sare za kazi. Watu hao wanasanya takataka zilizo rundika kwenye mazingira haya. Watu hawa wanajaribu kuonyesha usafi wa mazingira.

Hili ni chupa ndogo la chanjo ya M-M-R Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine na sehemu ya ufugaji wake. Kwenye chupa kuna lebo inayoonyesha jina la chanjo la kampuni ya Merck & Company Inc . na namba ya kundi. Nyuma ya chupa kwa karatasi tunaona kwamba imeandikwa What you need to know na maswali Why get vaccinated?

Huyu ni daktari wa meno akiwa amevalia sare za kazi za rangi ya blue , kofia na barakoa. Ukifanya kazi karibu na kiti cha matibabu cha meno. Anaonekana akipanga na kuandaa vifaa vya meno. Katika chumba hicho kuna vifaa mbalimbali vya kisasa vinavyotumika katika kliniki ya meno.

Hiki ni kifurushi cha chanjo ya MMR2 na chupa mbili. Kifurushi kinasema 'hii kwa ajili ya sindano ya chini ya ngozi' ambayo inatumika kuchanganya na chupa nyingine na lebo yake ya MMR-2 ambayo ni chanjo yenyewe. Maelezo mengine yanapata asili ya virusi vinavyotumika kutengeneza chanjo.

Hili ni kundi la madaktari wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji wakifanya oparesheni wa utaratibu wa kimatibabu, huku wamekusanyika karibu na mgonjwa ambaye haonekani vizuri. Huku vifaa vya matibabu vikiwa karibu . Inaonekana ni chumba la upasuaji katika eneo la matibabu.

Huyu ni mtaaluma wa afya akiwa amevalia mavazi ya buluu, barakoa nyeupe na stethoskopu shingoni, akimchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha uchunguzi. Nyuma yake kuna mtu mwingine aliyevaa nguo nyeusi, zile inaonekana kuwa hii ni chumba ya hosiptali.

Hili ni bango kubwa lililofungwa kati miti miwili, bango hili lina maandishi yanayo someka; Docto r Mandore , dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kufungamana au muame dh hawakofia nyekundu nyuma yake imezingirwa ya kijani kibichi yenye miti.

Huyu ni mudumu wa afya amevalia sare nyeupe na mstari wa blue , akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mgonjwa. Anaonekana ni kama pima cha kawaida na uchunguzi wa afya unafanywa kwa mgonjwa huyo.

Kuna mtu mmoja ambaye amevaa suti ya kinga, ana vifaa vinavyo ashiria kazi ya ufikisaji akisimama katikati ya vitu vilivyofunikwa kwa turubai, ambapo moja upande wa kulia ni ya rangi ya buluu na anaonekana akifukiza dawa.